Nguzo kubwa za umeme wa juu zilizosimama juu ya vilima au ardhi yenye mimea. Kuna nguzo kadhaa za chuma zenye muundo wa kimiani zikiwa zimebeba nyaya nene za umeme zinazoonyesha mbali. Nguzo iliyo mbele iko wazi na kubwa.

Watu wawili wakitembea kando ya barabara karibu na kituo kikubwa cha umeme, watu wawili wamevaa fulana za manjano zilizong'aa ambazo huvaliwa kwa usalama katika meneo ya kazi u barabarani. Mtu wa kwanza upande wa kushoto anazungumza kwenye simu ya mkononi.

Kituo cha kusambaza umeme chenye miundombinu mikubwa ya nguzo nyaya na transfoma, katikati kuna transfoma kubwa kadhaa zilizosimama zikiwa zimeunganishwa na nyaya nyingi na vifaa vingine vya umeme. Karibu na transfoma, kuna miundo ya chuma inayounga mkono vifaa vya umeme na nyaya.

Kiwanda kinachozalisha umeme wa joto ardhi kutokana na moshi mweupe mzito unaotoka kwenye bomba refu la kuposea. Kuna bomba refu na jembamba la kuposea na la manjano iliyokolea likitoa moshi mweupe.

Kituo cha umeme au kiwanda cha kuzalisha na kusambaza umeme, kuna jengo jeupe la ghorofa moja likiwa na milango na madirisha machache. Linaonekana kama sehemu ya utawala au kijiji . Karibu na jengo hilo kuna uzio wa waya uliozunguka eneo hilo.

Mandhari ya wazi na nguzo kubwa za umeme wa voltage za juu zikipita eneo la mashambani. Kuna nguzo kadhaa za chuma zilizosimama kwa mstari mrefu, zikiwa zimebeba nyaya nyingi za umeme.

Mandhari ya wazi ambayo yanaonyesha minara ya umeme wa msongo wa juu na nyaya zake zikiwa zimejengwa kwenye eneo la mashamba, kuna minara mikubwa ya chuma yenye umbo la kimfumo, inayotumika kubeba nyaya za umeme kwa msongo wa juu. Minara hii inaonekana ikiwa imepambwa.

Kituo cha kusambaza umeme chenye minara mirefu ya chuma na nyaya nyingi za umeme, nguzo za umeme na vipuli vyeusi vikubwa vinaonekana wazi vikiashiria usambazaji wa nishati wa umeme. Nyuma kidogo kuna jengo ndogo. Anga ni bluu na mawingu machache.

Bwawa kubwa la maji lenye miundo mikubwa ya saruji na chuma inayotumika kudhibiti mtiririko wa maji. Maji ya bwawa yanaonekana kuwa na rangi ya kahawia kidogo. Kuna milango ya kudhibiti maji inayoinuka juu ya maji na pia kuna jengo ndogo nyeupe upande wa kulia.

Kiboko mdogo ambaye anaojulikana kama Buckling hippo akiwa amesimama kwenye udongo wenye matope au unyevunyevu. Kiboko huyo ana rangi ya kijivu-hudhurungi na ngozi nene. Ana kichwa kidogo na macho yanayotazama mbele.

Kundi la walinzi wa wanyama pori wakiwa wamevaa sare za kijani kibichi na glavu za bluu wakimsaidia kifaru mdogo. Kifaru huyo anaonekana kuwa amelala chini na kichwa chake kimefunikwa chenye rangi mbalimbali ikiwemo zambarau, bluu na nyekundu.

Simba jike ameketi juu ya mwamba mkubwa akitazama upande wa kushoto. Nyuma yake kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu ikionyesha tofauti kati ya na maendeleo ya mjini. Eneo linalozunguka simba huyo ni la nyasi ndefu za kijani kibichi ikionyesha kuwa yuko tayari katika mazingira ya wanyama pori.

Makazi duni au mtaa wa mabanda ya kawaida katika miji mingi inayoendelea. Kuna nyumba nyingi zilizojengwa kwa karibu sana zikiwa na paa za mabati yakiyokarakana au kutu zikionekana zimepangwa kwa namna isiyo na mpangilio maalum.

Mnyama mkubwa wa porini ambaye anaonekana kama eland akisimama katikati ya nyasi ndefu za kijani. Eland huyu ana rangi ya kahawia kijivu na anajulikana kwa pembe zake ndefu zilizosokotwa ambazo zimeelekezwa nyuma. Kuna ndege wadogo wawili karibu naye.

Uharibifu mkubwa na hali mbaya baada ya tukio la maafa, labda mafuriko au uharibifu wa nyumba unaonekana kuwa katika eneo la makaazi duni au chumba. Kuna mafuriko ya matope na maji machafu ya kahawia machungwa yaliyotawanyika kila mahali. Kuna mabaki mengine ya nyumba zilizobomoka.

Maradi mkubwa wa ujenzi wa barabara ya juu ikiwa bado haujakamilika. Sehemu kubwa inatawaliwa na nguzo na mihimiri mikubwa ya sege ambayo inaundwa msingi ya barabara ya juu. Sege inaonekana bado mbichi au haijapakwa rangi.

Kundi la mbuni wakitembea kwenye nyasi za kijani kibichi huku jiji Nairobi. Mbuni hao wana manyoya meusi na meupe na miguu yao mirefu inaonekana wazi wanapotembea kwenye uwanja. Nyuma yao anga ina mawingu kidogo lakini kando kuna mwanga wa kutosha.

Mazingira ya makaazi duni au mtaa wa mabanda ambayo yanaonekana yameathiriwa na mafuriko au matope mengi. Nyumba nyungi zimejengwa kwa mabati ya zamani na vifaa vingine visivyo rasmi vikionyesha hali ya makaazi. Ardhi ni matope na uchafu mwingi.

Mto unaopita katikati ya eneo lenye makazi duni au ya kawaida. Hali ya mto inaonekana ikiwa chafu sana ikiwa na taka nyingi na uchafu uliotapakaa kwenye kingo na ndani ya maji. Kuna mwanaume mmoja amesimama ndani ya maji akijaribu kuokota au kupanga takataka.

Kundi la watu takribani ya kumi na wengine kumi na wawili wakiwa wamesimama kwenye duara au kikundi nje. Wengine wao wamevaa nguo za kawaida, huku wengine wakiwa wamevaa fulana nyeupe na glavu nyeupe, kuashiria labda wameshiriki katika shughuli ya kusafisha au kazi ya jamii.

Eneo la maji lenye ndege wa porini. Kuna ndege mweupe mwenye miguu mirefu na mdomo mrefu wa manjano akisimama ndani ya maji na mdomo wake ukiwa umeshuka labda akitafuta chakula. Ndege huyo anaonekana kuwa aina ya yellow-pilled stroke .Kivuli chake kinaonekana wazi juu ya maji tulivu.

Mfereji mrefu uliochimbwa arthini ukionyesha mradi wa ujenzi au ukarabati wa miundombinu. Ndani ya mfereji huo kuna mabomba makubwa ya saruji yaliyopangwa kwa urefu, yanayoonekana kuwa mabomba ya majitaka au maji, baathi ya maeneo ya mfereji yamejaa maji machafu.

Mnyama aina ya mbogo akiwa amesimama kwenye eneo lenye majani mengi, mbogo huyu ana rangi ya kahawia iliyokolea enye milio nyeupe iliyopita kwenye mwili wake wote anapembe ndefu zilizojipinda nyuma, anaonekana akila majani kutoka chini kichwa chake kikiwa kimeinama.

Simba wawili wakiwa katika mazingira ya asili yenye majani marefu na miti nyuma yao. Simba ndume ana manyoya meusi na marefu shingoni yanayoonesha ukomavu wake. Simba chike yupo karibu naye wakionekana wakishikamana au kupigana migongo.

Wasicahana wawili ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule wakiwa wamevaa sare nyekundu na fulana nyeupe, wakishiriki katika shughuli za bustani, wanasimama karibu na vibandikizi vilivyotengenezwa kutoka matairi ya magari yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe.

Simba wawili ndume wakiwa katika mazingira ya wazi pengine savanna. Simba mmoja amesimama na anaonekana akinguruma mdomo wake ukiwa wazi na meno yakionekana. Ana manyoya marefu rangi ya dhahabu na kahawia ambayo yanaashiria umri wake.

Ndege mmoja mkubwa ambaye anaonekana kuwa korongo au aina nyingine ya ndege wa majini akiruka au akitua ndani ya maji na kusababisha maji kuruka pande zote. Ndege huyu ana manyoya meusi na meupe na miguu yake inaonekana kuwa na rangi ya machungwa.

Kundi la watu wakitembea kwenye njia ya udongo inayopanda mlima au kilima. Nyuma yao kuna mitambo mikubwa mitatu ya kuzalisha umeme kwa uwepo ikionyesha uwepo wa shamba la upepo. Mitambo hii ni mirefu na ina vilemba vitatu vikuu.

Eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda ambapo kuna hali isiyoridhisha ya usafi wa mazingira, nyumba nyingi zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali kama mabati, matope na mbao. Paa za nyumba nyingi zimetengenezwa kwa mabati yaliochakaa na baadhi ya kuta zimetengenezwa kwa udongo.

Eneo la ujenzi lenye shughuli nyingi. Una muundo mkubwa wa sege unaojengwa ikiwa na miimili mingi ya chuma na umbao wa ujenzi unatumika kumwaga sege. Kuna Kreni kubwa ya rangi ya njano ikiwa inatumika na ndoo iliojaa vifaa.

Eneo la ujenzi au la machimbo. Upande wa kushoto kuna mifereji mrefu na mwembamba wenye maji kidogo ndani yake huku ukiwa na udongo uliyotolewa na kutupwa kando ya mfereji. Udongo huu unaonekana kuwa na mawe na taka taka mbali mbali.

Tukio la safari ya wanyama pori ambapo simba jike anaonekana akitembea karibu na magari ya watalii. Simba huyo ana rangi ya kahawia na anaonekana akipita kwenye barabara ya vumbi iliyozungukwa na vichaka na miti. Kuna magari kadhaa ya safari yaliyoegeshwa kwenye barabara.

Kundi la watu wengi wengi wao wakiwa wamevaa sare ya rangi ya bluu wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Kuna kundi kubwa la watu wa rika na jinsia mbalimbali wengi wao wamevaa t-shati ya rangi ya bluu zinazoashiria labda wao ni sehemu ya shirika moja.

Mazingira ya makazi duni au mtaa wa mabanda na tatizo la taka. Kuna rundo kubwa la takataka na uchafu lililorundikana ardhini likionyesha ukosefu wa usimamizi wa taka. Kwa nyuma tunaona nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati ya kutu na vifaa vingine visivyo rasmi.

Sehemu tatu tofauti zote zikionyesha mandhari ya shambani na wanyama wafugwao. Kundi la ng'ombe wakiwa wanachungwa kwenye eneo lenye nyansi kavu au chache. Ng'ombe hao wana rangi mbalimbali za kawia, nyeupe na nyeusi.

Tembo mchanga akijimwagia udongo wenye rangi ya kahawia akionyesha tabia ya kawaida ya tembo ya kujikinga na jua na wadudu. Tembo huyu anaonekana kuwa katika eneo la wazi labda shamba au hifadhi ya wanyama kwani udongo unaonekana kuwa mwekundu na kavu.

Duma akitembea kwenye nyasi ya kijani kibichi, duma ana manyoya enye madoa meusi na mkia mrefu enye madoa, nyuma yake kuna roli ya mti iliyokatwa na matawi mengine ya miti yaliyoanguka. nyasi inaonekana kuwa fupi na ndefu kidogo kwa baadhi ya maeneo.

Mandhari nzuri ya asfuri wakati wa machweo au mawio yenye rangi ya joto na hisia ya utulivu kuna mti mkubwa wa mwavuli ambao umejichora kama kivuli jeusi dhidiya anga. Matawi yake yametapakaa yakionyesha umbo lake la kipekee.

Mnyama anayeonekana kama swara akiwa anakula majani kwenye eneo la mimea mingi , mnyama huyo ana rangi ya kahawia iliyokolea na milia nyeupe wima kando ya mwili wake .

Ndege wawili amabo wanaonekana kuwa wa wajamii moja wakiwa wamesimama kwenye ardhi yenye mawe na mimea, ndege hawa wana manyoya yenye madao meupe na meusi yakiwapa uwezo wa kujificha vizuri katika mazngira yao, wana miguu mirefu

nyani mama na mtoto wake wakiwa wamekaa kwenye nyasi, nyani mama ana rangi ya kijivu hudhurungi uso mweusi unaozungukwa na manyoya meupe na anaonekana anangalia moja kwa moja kwenye kamera amemkumbatia mtoto wake mdogo ambaye anaokena kuwa mchanga sana

Kundi la watu wanane wakiwemo maasai na wageni wamekusanyika pamoja katika eneo la wazi lenye mimea. Inaonekana kama ziara ya kitamaduni au sherehe ambapo wageni wanajifunza kuhusu utamaduni wa kimasai.

Mwanaume akibeba mwana pori mdogo anayeonekana kuwa simba mgongoni mwake. Mwanaume huyo ameinama kidogo akionekana kubeba uzito wa simba huyo. Ana kofia ya bluu kichwani n amevaa nguo za rangi ya kahawia. Mwamba pori huyo ambaye ni simba mdogo.

Mandhari yenye makaazi duni au mtaa wa mapanda , nyumba nyingi zimejengwa kwa mabati ya kutu na mbao huku kukiwa na kuta za udongo au matope. Kati ya nyumba hizo kuna njia nyembamba chafu yenye matope na maji machafu yanayotumika kuashiria ukosefu wa miundo mbinu safi ya maji taka.

Sehemu ya upandaji miti ikiwezekana kama sehemu ya kampeni, ua uhifadhi wa mazingira au wa kijamii. Watu wawili ndio wako mbele ya picha wakiwa wamevalia barakoa usoni jambo linaloashiria kuwa shughuli hii inafanyika katika kipindi amacho ni tahadhari za kiafya labda kutokana na COVID 19.

Eneo kubwa lililoharibiwa au la makazi duni lenye takataka nyingi na uchafu uliotawanyika kila mahali. Udongo unaonekana kuwa vumbi na hauna mimea nyingi. Kuna vitu vingi vilivyotupwa chini ikiwemo nguo, plastiki na vipande vya vifaa vya ujenzi.

Karibu ya uso wa simba dume, simba huyu ana manyoya mengi yenye rangi ya kahawia, dhahabu yanayoenea kutoka kichwa na kushuka uso wake. Macho yake ni ya rangi ya kahawia nyepesi, na ana pua nyeusi.

Sanamu ya shaba inayoonyesha watu wawili, mmoja anaonekana kuwa mwanaume aliyevaa kofia na ameshika silaha ama bunduki au mkuki na anampa kitu mwanamke ambaye ameshika kikapu au chombo kingine. Sanamu hizi zimesimama juu ya jukwaa la rangi ya shaba au udongo.

Mazingira ya asili ikiwa na mto au ziwa na mnyama mdogo. Kuna maji yanayoonekana kuwa mto au ziwa. Maji yanaakisi rangi ya kijani ya mimea iliyo kando ikionyesha uwazi wake. Kuna mti mkubwa uliokatwa au ulioanguka uliolala juu ya maji ikivuka kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Kundi la pundamilia wanne wakiwa katika mbuga yeye nyasi kavu ya rangi ya dhahabu. Pundamilia hao wanne wamesimama au wakila nyasi. Wawili kati yao wako karibu sana, mmoja wao akila huku mwengine akionekana akimwangalia huku wengine wawili wamesimama.

Wachezaji wa kitamaduni ambao wanaoneakana kuwa wanaume wakifanya densi au tamasha la kitamaduni kutokana na mavazi na staili ya nywele inaweza kuwa ni densi ya kitamaduni kutoka eneo la Maasai au jamii nyingine yenye utamaduni kama huo. Wachezaji hao wamevalia mavazi maalum ya kitamaduni.

Shughuli ya ujenzi au ukarabati wa miundo mbinu ya maji. Kuna mabomba makubwa mawili ya rangi tofauti yameunganishwa au yanakwenda kuunganishwa. Mabomba haya yanaonekana kuwa chini ya ardhi au yametolewa kutoka ardhini kwa ajili ya matengenezo.

Mandhari ya asili ambayo inaonyesha sehemu ya maporomoko ya maji na miti mingi. Upande wa kulia kuna maporomoko ya maji yanayotiririka kwa nguvu kutoka juu ya miamba yakitengeneza mawingu meupe na kupiga chini.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika kituo cha mabasi au barabara yenye msongamano wa magari na watu, labda katika jiji. Kuna mabasi mengi madogo yaliyopakwa rangi mbali mbali yakingoja abiria au yakishusha abiria.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa basi la kawaida la umma labda matatu. Basi hili lina rangi ya bluu na lina maandishi, KBS,ingawa mara nyingi mabasi haya yamekuwa yakitumika kama matatu. Mbele ya mlango wa abiria kuna mwanaume aliyesimama akiwa ameshika mlango.

Basi la abiria ambalo hapa nchini Kenya tunaliita matatu. Matatu hili lina rangi mbalimbali ikiwemo machungwa, buluu na nyeupe na lina michoro mingi yenye sura za watu au wahusika mbalimbali hasa kwenye madirisha ya juu . Milango ya abiria iko wazi na kuna baadhi ya abiria ndani.

Barabara yenye shughuli nyingi ambapo usafiri wa umma na pikipiki unashamiri. Katika sehemu ya mbele, kuna bango la buluu na kijani lenye maandishi makubwa meupe yanayoonyesha majina ya maeneo na nauli. Nyuma ya bango, kuna matatu ya rangi ya machungwa na magari mengine yakiwa yameegeshwa .

Basi la abiria ambalo ni matatu, likiwa limeegezwa barabarani au kwenye kituo cha basi chenye shughuli mingi. Basi lina rangi ya waridi na limechakaa kidogo, likiwa na sehemu ya rangi nyeusi na nyekundu. Ndani ya basi kuna watu wakiwa wameketi au wamesimama.

Barabara kuu yenye magari mengi na msongamano wa magari hasa malori, mabasi na magari madogo .Inaonekana kuwa eneo la mjini lenye shughuli nyingi. Safu ya magari zimejipanga kwenye barabara pana na baadhi ya magari yameegeshwa.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya, lililopakwa rangi nyeusi na rangi ya chungwa. Matatu hili lina mstari la kipekee na limepambwa kwa michoro na maandishi mbalimbali ikiwemo neno Vans na Twins juu ya madirisha yake.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limepambwa kwa rangi na michoro ya kuvutia sana. Matatu haya yanajulikana saba kwa ubunifu wao wa kisanii. Matatu hivi vimepakwa rangi ya nyekundu, nyeusi na buluu.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiashiria mazingira ya jiji, kuna mabasi kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kando ya barabara likiwemo basi jekundu lililo mbele ya picha na mabasi mengine ya bluu na kijani yalikuwa yame paki mbali kidogo.

Mandhari yenye shuguli nyingi katika barabara ya jiji yenye msongamano wa magari na watu, jambo la kawaida katika jiji, kitu kinacho jitokeza zaidi ni basi ndogo la abiria lenye rangi ya kijivu na michoro ya rangi ya machungwa na buluu.

Lori ya buluu na rangi ya chungwa lililoegeshwa kando ya barabara likiwa na maandishi na mapambo mbalimbali. Lori linaonekana kuwa la abiria au la mizigo midogo na limeandikwa Get Hooked Texas Super Meru na Isuzu. Namba ya usajili wa gari ni KDS 469D.

Barabara kuu yenye vichochoro vingi inayoonekana kuwa barabara kuu ya kisasa au barabara ya ghorofa. Barabara imeloa kidogo labda kutoka na mvua ya hivi karibuni. Kuna magari mengi ya aina tofauti yanayosafiri katika pande zote mbili za barabara.

Barabara kuu yenye magari machache yanayopita. Barabara ina njia kadhaa za uzio wa chuma upande wa kulia na kushoto, unaotenganisha njia za magari. Upande wa kulia, kuna pia barabara ya waenda kwa miguu. Kwenye upeo wa macho kuna majengo, miti na bango kubwa la matangazo.

Barabara enye shuguli nyingi ikiwezekana katika jiji la Nairobi, kuna magari mengi yaliyosimama kwenye foleni yakiweo mabasi, magari madogo na magari mengine ya abiria. Mabasi yanaonekana yana rangi na maandishi mbalimbali kama vile royale kwenye basi la rangi ya chungwa.

Gari yenye shughuli nyingi katika mtaa wa jiji linaotawaliwa na matatu madogo ya kutumia na watu. Kuna matatu ya rangi ya kijani kibichi yenye mabango na michoro ya kuvutia likiwa limeegeshwa kando ya barabara au likiwa limesimama.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kama jiji na majengo marefu na magari mbalimbali kutokana na alama za magari na mabasi, inaonekana picha imepigwa chini Kenya labda Nairobi. Upande wa kushoto kuna basi kubwa chekundu ambayo sehemu yake ya nyuma tu ndio inaonekana. Ina maandishi embassava sacco na namba ya usajili KCW145 W na chapa, isuzu.

Barabara kuu yenye magari mengi ya shuguli za usafiri, inaweza kuwa barabara ya Nairobi au barabara kuu nyingine huku Nairobi Kenya kutokana na mwonekano wa matatu na magari mengine. Kuna matatu yaliyopambwa kwa michoro angavu na yenye kuvutia.

Sehemu ya nyuma ya basi la abiria ambayo nchini Kenya insjulikana kama matatu likiwa limepaki kwenye kituo cha mabasi au eneo la kupakia abiria. Basi lina rangi ya buluu na limepambwa kwa maandishi na vibandiko tofauti.

Barabara kubwa yenye magari yanayopita, upande wa kushoto wa barabara, kuna uzio mrefu wa chuma unaotenganisha barabara na eneo lenye miti ya majengo marefu, magari mengi yameegeshwa kando ya barabara hiyo na baadhi ya magari yanaonekana yakitembea. Upande wa kulia wa barabara kuna magari machache yanayoelekea mbele.

Shughuli nyingi ambayo inaonyesha mandhari ya mtaani pengine katika jiji la Nairobi. Kuna matatu la rangi ya bluu na mapambo ya kupendeza yenye rangi nyekundu na nyeupe. Matatu haya yana jina Cardi imeandikwa kwa herufi kubwa upande wake na kuna picha ya uso wa mwanamke.

Matatu yenye mapambo ya kupendeza na rangi nyingi likiwa limeegeshwa barabarani katiaka mazingira ya jiji. Matatu ina rangi ya manjano, machungwa na bluu na imepambwa kwa michoro mbalimbali na maandishi, kuna bango kubwa liliowekwa mbele ya basi likionyesha nambari ya njia arubaini.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa basi la City shuttle. Basi hilo lina rangi ya buluu na njano, zikiwa zimetumiwa kwa muundo wa kuvutia. Upande wa nyuma wa basi unaonekana ukiwa na taa za breki zikiakisi via rangi ya chungwa na njano.

Barabara kuu yenye shughuli na msongamano wa magari na watu hasaa katika eneo na mijini ambalo lina fanana na jiji la Nairobi. Barabara inaonekana ina vichochoro vingi na imegawa na ukuta wa kati au vizuizi .Kuna aina mbali mbali za magari.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini ikionyesha msongamano wa magari na baadhi ya watu wakitembea. Inaonekana kuwa katika jiji kama Nairobi. Barabara ina idadi kubwa ya magari ya aina mbalimbali ikiwemo malori marefu yenye mizigo.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi ambapo magari na watembea kwa miguu wanatumia barabara. Kwa mbele kuna ishara mbili za barabarani za pembe tatu nyekundu zinazoonyesha picha ya mtu anayevuka barabara, zikionyesha kuwa eneo hilo ni la kuvuka kwa watembea kwa miguu.

Kituo cha mabasi ambapo kuna mabasi kadhaa madogo maarufu kama matatu nchini Kenya yakiwa yameegezwa. Matatu lililo katikati lina rangi ya buluu ,njano na nyeupe na linaoonekana lina abiria wanaopanda au kushuka.

Eneo lenye shughuli mingi linaloonyesha magari ya abiria inayofani ambayo yanaonekana kuwa matatu yakiwa yameegezwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na magari, baadhi yao wakiwa wamevalia kofia na nguo za kawaida na wengine wakiwa wamevaa sare za Kukena Sacco .

Msongamano wa watu na magari katika mtaa wa jiji linaonekana kuwa kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa umma. Mandhari inaashiria pilka pilka za kawaida za miji mikubwa hasa Kenya. Safu ya magari hasa mabasi madogo ya abiria yamepangwa kando ya abiria.

Daraja la zege lililo na umri ukivuka mto wenye rangi ya kahawia. Daraja hilo linaonekana kuwa na nguzo nene na zege na kuta za zege zenye rangi ya kahawia njano na zimechafuliwa kidogo. Kuna gari jeupe likipita juu ya daraja.

Barabara yenye shughuli nyingi katika jiji inaonekana kama mtaa yenye pilkapilka na watu. Kuna matatu mengi barabarani yakiwa yameegeshwa au yakisubiri abiria. Matatu mmoja upande wa kushoto ina maandishi Veteran na matatu nyingine katika ina michoro yenye rangi nyingi na neno Moana.

Daraja la barabara lenye upana wa kutosha kuruhusu magari kupita. Daraja hili lina rangi ya njano na kijivu na limeandikwa Don't over speed juu yake kwa herufi kubwa nyeusi likiwa ujumbe wa onyo kwa madereva.

Barabara kuu yenye njia nyingi ikiwa na magari yakisafiri pande zote mbili. Kuna matatu ya rangi ya kijani na michoro ya sanaa upande wa kushoto, na gari jeupe la abiria mbele yake. Kwenye njia nyingine upande wa kulia, kuna magari kadhaa yakiendelea na safari.

Eneo lenye shughuli nyingi barabani likiwa na mabasi na watu wengi labda katika kituo cha mabasi au barabara kuu yenye msongamano. Kitu kikuu kwenye picha ni basi kubwa la abiria lenye rangi ya zambarau linaloonekana kuwa limejaa abiria ndani.

Eneo lenye shughuli nyingi mjini inayoonekena kuwa katika jiji kama Nairobi, Kenya. Kituo kikuu cha picha ni gari ndogo la abiria ambalo linaonekana kama matatu au gari la uchunguzi za umma lenye rangi nyekundu na mistari ya njano.

Mandhari yenye shughuli nyingi katika barabara ya jiji inayosnzia msongamano wa watu na magari. Kuna magari mengi mbali mbali yakiwemo matatu yenye rangi tofauti na mapambo, magari madogo na SUV. Matatu moja pande wa mbele lina picha kubwa lenye rangi foleni.

Makutano makubwa ya barabara yenye magari na miundombinu mbalimbali. Mbele kuna barabara pana yenye lami nyeusi na alama ya barabarani. Upande wa kushoto barabara gari la rangi ya hudhurungi na magari mengine yaliyosimama au yakisafiri.

Mandhari ya mtaa wenye shughuli nyingi ambao ni muonekano wa mabasi madogo maarufu kama matatu. Kuna matatu mbili zilizoegeshwa kando ya barabara. Matatu iliyo mbele ina rangi ya blue na imepambwa kwa michoro ya grafiti yenye kupendeza na ya kisanii.

Nyumba ya matatu ambalo limepambwa kwa rangi ya michoro mingi. Matatu lina rangi ya kahawia iliyokolea na michoro ya buluu, nyeupe na machungwa. Kwenye sehemu ya nyuma ya kioo kuna maandishi miia moja na tano yanayoashiria njia yake.

Barabara yenye shuguli nyingi labda katikati ya mji ikiwa na magari, watu na mabango ya biashara, kuna bango kubwa jeupe lenye maandishi mekundu na buluu. Maandishi makubwa yanasema Classic sacco na Meru Express Shuttle ikionyesha huduma za usafiri.

Eneo lenye shughuli nyingi la jiji ambayo inaonekana kuwa nairobi kutokana na uwepo wa matatu, kuna matatu lenye rangi la sambarau na michoro mbalimbali ikiwemo michoro ya kisanii la neno FESTAL kwenye herufi kubwa kwenye mlango wa matatu kuna pango lenye orodha ya njia

Treni iliyosimama kwenye reli ikiwa imepigwa picha kupitia uzio wa nyaya. Treni hiyo ina rangi nyeupe kwa juu na mistari mipana ya zambarau na rangi ya dhahabu kwa chini, ina madirisha meusi pia.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kuwa ni sehemu ya jiji kikiwa kioo cha mbele ya gari lenye lamii ikionekana wazi ikiendelea na safari. Kuna gari ya rangi ya chungwa ikionekana ikienda mbele.

Ndani ya kituo cha kuskuma maji au mtambo wa matibabu ya maji tunaonyeshwa safu ya pampu kubwa za buluu zilizounganishwa na mabomba meusi mazito, kila pampu ina moja kubwa ya buluu upande moja fani kubwa ya buluu upande mwingine.

Eneo la udongo uliovurugwa au kuchimbwa kuonyesha shughuli ya ujenzi au uchimbaji wa ardhi. Udongo unaonekana kuwa mzito na mweusi kuashiria kuwa unaweza kuwa udongo wenye unyevu au udongo wa aina ya black cotton soil unaopatikana maeneo mengi nchini Kenya.

Mrundiko mkubwa wa takataka na uchafu uliotawanyika kwenye ardhi iliyo wazi. Taka hizo zinajumuisha nguo mbalimbali zenye rangi tofauti, plastiki, na vitu vingine. Nyuma ya rundo la takataka, kuna eneo lenye nyasi ndefu. Zaidi nyuma, kuna majengo mawili ya mbao yanaonekana.

Sehemu ya mfumo wa mabomba ambao unaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa zimamoto au mfumo mwingine wa maji katika jengo la kisasa. Kuna bomba kubwa jeusi likining'inia kutoka kwenye dari. Bomba hili limetengenezwa na kamba au klabu ya chuma.

Mji mrefu, mchafu na mpana uliokuwa umekochwa ardhini. Udongo kando ya mfereji unaonekana kuwa umeondolewa na kuwekwa pembeni. Katikati ya mfereji udongo ni wenye vumbi na kuna mawe machache. Kwa mbali kuna mashine ya kuchimba ambayo inaonekana ikionyesha kuwa kazi ya kuchimba bado inaendelea.

Kuna dimbwi ndogo la maji machafu au matope likiwa limejaa takataka hasa mifuko ya plastiki iliyokunjamana. Ardhi inazunguka dimbwi hilo ni ya udongo au tope na inaonekana kuwa na matope mengi na uchafu. Baadhi ya maeneo ya utumbo yamekauka huku mengine yakiwa na unyevunyevu.

Bomba la kutolea maji ambalo limewekwa kwenye ukuta wa mawe, maji yanatiririka kutoka kwenye bomba hilo na kuingia kwenye dimbwi au mkondo wa maji uliochini. Maji yanayoingia yanaonekana kuwa na rangi isiyosafi sana.

Barabara ya vumbi au udongo ambayo inaonekana kuwa katika hali mbaya. Kuna eneo lenye tope na maji machafu ikipendekeza kuwa kuna mfereji mbaya au maji yaliyotuama. Kuna majengo yaliyojengwa kwa mabati yanayoweza kuwa maduka au makazi.

Minara minne mirefu ya viwandani inayotoa moshi mwingi mweupe na kijivu angani. Minara mitatu kati ya hiyo ina michirizi nyekundu na nyeupe wakati mmoja. Una rangi ya hudhurungi au kijivu. Moshi unatoka kwa wingi kutoka kwenye minara yote ukitanda angani na kufunika sehemu kubwa ya anga.

Mandhari ya mtaani yenye shughuli nyingi. Kuna lori jeupe lenye shela ya kijani kibichi lenye pande zilizopiwa mitaa. Watu wachache wanaonekana wamekaa juu ya trela ya rundi. Kwa upande wa kushoto kuna basi ndogo la abiria lenye rangi ya chungwa na mchoro.

Muundo la mabomba makubwa meusi yaliyolala chini kwenye udongo wenye nyasi chache. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na yamepangwa kando yakionyesha ndani yake kuwa tupu nyuma ya mabomba, upande wa kushoto kuna shamba la kijani kibichi.

Mikono miwili ya mtu iliyowazi na imeshikana ikikusanya maji yanayotirirka kutoka juu. Maji yanaonekana yakimwagika kutoka mkondo mmoja mkubwa na kutawanyika kuwa matone madogo yanayong'aa baadha ya maji yanamwagika kando ya mikono.